Teknolojia imesaidia sana katika masomo kuwa watu wanaeza tumia mitandao kusoma bila ya kuenda madarasa ya ana kwa ana. Inafanya masomo kuwa marahisi kusomeka na pia kueleweka.

Kwenye darasa kuna wanafunzi wenye hofu ya sauti, wanaposikia kelele ,ukusanyaji wao wa data na kuelewa kwao huwa kwa chini sana .

Elimu ya mahitaji maalum imesaidia walimu katika kufunza wanafunzi darasani ambao wana uwezo tofauti katika kuelewa masomo.